Vifaa vinavyotumika kusambaza nishati ya umeme kwa wananchi, vikijumuisha nyaya na nguzo za umeme.

Barabara ya lami yenye taa pembezoni inayotumika na aina mbalimbali za usafiri kama magari na mabasi.

Chombo chenye rangi nyekundu kinachotumika kuhifadhia takataka ili zisaidie katika kuhifadhi mazingira

Wafanyakazi wawili, wakizoa taka ili kusaidia kuhifadhi mazingira yawe safi na salama.

Gari kubwa lenye tenki, lililoandikwa namba ya simu linalotumika kusambaza huduma za maji kwa wananchi lenye rangi ya bluu.